Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, akiwa amefunikwa na blanketi nyekundu yenye miraba. Miguu yake yote miwili imefungwa bandeji na kuungwa mkono na vifaa vya chuma, kuashiria mazingira mabaya au upasuaji. Pembeni kuna meza ndogo yenye vikombe na vyombo vingine na pazia jeupe nyuma, ikionyesha mazingira ya hospitali.

Kundi la watu wakiwemo wafanyikazi wa afya na raia katika kile kinachoonekana kuwa kituo cha afya au makambi ya matibabu . Mfanyakazi mmoja wa afya anaonekana akimpatia huduma ya matibabu mtu mwingine aliyeketi kwenye kiti. Watu wengine wamekaa nyuma wakisubiri au kufuatilia shughuli hii.

KInywa cha mtu ambaye amepoteza meno ya juu ya mbele na kuwacha pengo kubwa. Meno mengine yaliyosalia yaonekana kuwa na madoa. Kuna maandishi chini ya meno, yakionyesha kuwa picha inahusu huduma za meno.

Vifaa vya daktari wa meno vilivyopangwa kwa uzuri kwenye sehemu ya rangi ya kijani kibichi. Katikati kuna jino bandia jeupe linalong'aa likiwa, limekaa juu ya kiambatanisho cha rangi ya kijivu. Chini yake zana mbili muhimu za meno zimepangwa zikifunikana. Upande wa kushoto kuna kifaa chenye ncha ndefu na kulia kuna kioo cha meno chenye mshiko mrefu. Vifaa hivi vinatoa taswira ya usafi na utaaluma wa kudumu ya kiafya.

Mchakato wa matibabu ya meno ambapo sehemu ya juu inaonyesha mdomo kabla ya kuwekwa meno bandia, huku sehemu ya chini ikionyesha matokeo baada ya kuwekwa. Yanaonekana vizuri na safi ikionyesha mabadiliko ya tabasamu.

Eneo lililosafishwa au kukatwa miti likiwa na ardhi kavu na vumbi linaloonekana wazi labda kutokana na shughuli sasa hivi karibuni kama ukataji miti au ujenzi. Kuna mstari na miti iliobaki nyuma ikionyesha mazingira yaliyobadilishwa sana. Hali hii inaweza kuwakilisha athari za uharibifu wa mazingira au maendeleo ya ardhi.

Mwanaume amevaa sare ya samawati na kofia. Anafanya kazi shambani akitumia kifaa cha kuchimba udongo karibu na mimea midogo ya kijani kibichi. Ameinama chini akiwa amevaa glavu nyekundu, na gurudumu la kubebea mizigo la kijani lipo karibu naye. Ikionyesha shughuli za kilimo au bustani.

Mandhari ya kuvutia ya mto au kijito kikipita katikati ya ardhi iliyokauka yenye mashina mengi ya miti yaliyokatwa, ikionyesha athari za ukataji miti . Mbele kuna maji yanayotiririka na nyuma kuna msitu mnene na anga lenye rangi ya machweo likichanganya uzuri wa asili na uaribifu wa mazingira.

Chumba cha Xray au radiolojia, ndani ya kituo cha afya, ambapo kuna mashine kubwa ya Xray yenye meza ya uchunguzi na kifaa cha kupiga picha. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na hiyo mashine, labda akijiandaa kwa uchunguzi.

Maabara ikionyesha vifaa vya kisayansi. Katikati kuna darubini ya kisasa ,tayari kwa matumizi. Kando yake kuna mashine kubwa ya koslabu yenye rangi ya samawati na chupa ndogo za kemikali zimepangwa vizuri kwenye meza. Ni mazingira safi na yaliyopangwa, yanayoashiria utafiti au uchunguzi wa kimatibabu unaendelea.

Kitalu cha kisasa cha watoto wachanga, kinachojulikana kama incubator . Ndani yake mtoto mchanga amelala kwa utulivu, akipata uangalifu maalumu wa kimatibabu. Kitalu hiki kimeunganishwa na vifaa vinavyoonekana kudhibiti joto na hewa, kuhakikisha mazingira salama na thabiti kwa ukuaji wa mtoto.

Chumba cha kliniki ya meno inaonyesha mashini ya kisasa ya x ray ya meno pengine ya kupiga picha za panoramiki au zevarometrick ,mashini hii kubwa nyeupe imewekwa ukutani ikitumika kutawapisha sahihi za meno na taa kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ,Chumba kinaonekana safi na kitaalam na meza ya kahawia upande wa kushoto na sakafu ya vigae.

Chupa ya virutubisho vya Daktari Mercola vitamin D3 na K2 ambavyo vina miligramu elfu tano za vitamini D3 na mikrogramu mia moja themanini za vitamini K2 kwa kila kidonge na chupa ina vidonge thema- thelathini kwa jumla kama kirutubisho cha lishe.

Sanduku la virutubisho linaloelezea faida zake ikiwemo kuimarisha mifupa, mfumo wa kinga, hisia, ulinzi wa seli na afya kwa ujumla. Inataja kuwa ni vidonge 50 vya mboga mboga na ni nyongeza ya chakula.

Daktari akiwa amevaa barakoa na koti jeupe. Anatoa chanjo kwa mtu mgongoni. Watu wengine wamesimama nyuma, wengine wakiwa wamevalia barakoa huku kamera ikirekodi tukio hilo. Mandhari inaonekana kama kituo cha afya au eneo la chanjo ikionyesha umuhimu wa afya ya jamii.

Mkono wa mtu mzima ukimpa mtoto mdogo sindano mkononi, labda kama chanjo. Mtoto anaonekana amekaa kimya akipokea sindano akionyesha utulivu licha ya kitendo hicho. Mazingira yanaashiria kituo cha afya au kampeni ya chanjo.

Tukio muhimu la chanjo ya polia ambapo mikono ya mtu mzima inaonekana ikimchanja mtoto mchanga chanjo ya polia mdomoni ikisisitiza umuhimu wa afya ya umma na kampeni za chanjo kwa watoto wadogo.

Mtu wa kiki anaonekana ameketi kitandani akiwa amemshika mtoto mchanga. Mwingine wa kiume akiwa amesimama karibu naye anaonekana akishugulikia mtoto huyo. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani, labda chumba cha kulala au wodi hospitalini.

Mwanariadha ameanguka chini kwenye uwanja wa riadha akiwa amelala chali na mikono yake imeshika kichwa chake, akionekana kuchoka sana au kuumia baada ya kumaliza mbio au mazoezi magumu. Amevalia kaptura nyekundu na viatu vya riadha na namba themanini linaonekana mgongoni mwake. Mistari ya uwanja unaonekana wazi chini yake ikionyesha eneo la shughuli za kimichezo.

Mwendeshaji baiskeli ya milimani ameketi chini kwenye njia yenye miamba karibu na baiskeli yake iliyoanguka. Amepata ajali ndogo wakati wa kupanda milima. Mazingira ni ya nje yenye mawe na mimea michache.

Mmea wenye majani mabichi na machache yaliyokauka, ukiwa umesimama katikati ya mazingira ya asili, yenye mimea mingine na udongo. Majani yanaonekana kua na umbo la kawaida la mmea, na kuna dalili za ukuaji mpya. Mwangaza wa jua unaonekana kupenya kupitia majani, kuunda vivuli na kuongeza uhai kwenye picha.

Mti mchanga wa mwembe ulio stawi. Majani yake yakiwa yamejaa uhai na yakingaa, kwa nuru ya jua inayo penya kupitia matawi. Miale ya jua inaangaza kwa uzuri, ikiongeza mvuto kwenye majani mabichi na kuunda mandhari tulivu na yenye kupendeza.

Bustani iliyojaa mimea mbalimbali, ikiwemo mimea yenye majani mekundu na mengine yenye majani ya kijani kibichi yaliyosimama wima kama vitunguu saumu au liki. Mbele kuna mimea yenye majani mapana na meupe kiasi. Ikionyesha utofauti wa mimea iliyostawi pamoja katika mazingira ya asili au shamba ndogo.

Mandhari ya kijani kibichi na mimea mengi huku majani makubwa yenye rangi ya kijani kibichi yakiwa mbele kabisa na kuunda safu ya mbele. Nyuma yake kuna miti mirefu na vichaka vingine huku mwanga wa jua ukipenya kupitia majani na kuongeza mwangaza kwenye eneo hilo na kuunda taswira ya asili tulivu na yenye kupendeza.